Mwanamke mwanarihadha anashindana kwa kutumia kiti cha magurudumu cha michezo, amevalia mavazi nyeusi ya mchezo pamoja na glovu nyeusi mkononi anafanya mazoezi kwenye uwanja wa rihadha nyakati za usiku, njia ya kukimbia ina mistari ya rangi nyeupe.

Ishara inayoelekeza mahali kwenye nguzo za zege. Ishara ina mshale mkubwa inayoelekea kushoto. Kuna maandishi yanayoonyesha high school juu na ofisi chini. Ishara imefungwa kwenye nguzo na mkanda wa wazi.

Mwanariadha mwanaume Wesly Kimeli amevaa fulana nyekundu ya Kenya na kaptura nyeusi yuko kwenye uwanja wa riadha akitabasamu kidogo na mkono wake wa kulia ukiwa umejikunja maelezo yake ya kibinafsi yameandikwa chini yake.

Eneo la kazi lenye tarakilishi mbili zinazoonekana wazi. Kuna taa ya dawati ikishikilia penseli. Nyuma ya tarakilishi kuna mambo mengi ikiwemo sanduku la vifaa. Pia kuna sticker kwenye skrini.

Mwanariadha Samuel Muchai anafuatana na mwongozi wake, Jean kipchumba wakikimbia ugani. Muchai amevaa nguo nyeusi na Kipchumba amevaa fulana ya kijani kibichi. Wote wawili wanajitahidi sana wakiendelea mbio zao.

Kituo cha uskivu cha DG. Ni ndani ya jengo lenye nembo KSDC. Pia kuna bango lilioandikwa " Mr Harry Kimutai" na tarehe ya ishirini na tisa Februari mwaka wa ishirini na nne.

Mwanariadha ameinama akimsaidia mwingine aliyetambaa chini uwanjani. Yule aliyelala, ana kitambaa cheusi usoni na wote wana jezi za riadha. Nyuma yao, kuna ubao wa matoke mkubwa, unaoonyesha muda.

Bango kubwa la Elimu, limebandikwa ukutani. Juu, kuna kichwa cha habari Play learn & grow together . Chenye michoro ya kupendeza. Chini, kuna mabango mawili, yanayoonyesha namna ya kuandika herufi kwa mikono ya kushoto na kulia. Ikionyesha mikono ikiandika juu ya karatasi ya mistari.

Mwanariadha mmoja, amevaa fulana nyeusi na kaptura za kijivu. Anaruka kwenye mchezo wa kuruka mbali. Anaoneka akitua kwenye mchanga. Mchanga mwingi unaruka juu anapotua. Uwanja unaonekana mkubwa na kuna viti vya watazamaji upande wa nyuma.

Mlango wa rangi nyekundu wenye fremu nyeupe ukiwa na kishikio cha dhahabu. Juu yake una dirisha dogo la kioo lango limezungukwa na ukuta wa mawe ya rangi ya kijivu na nyeupe.

Wanamichezo wawili, wanajizoesha kucheza ndondi. Mmoja, amekaa kwenye kiti cha walemavu, akiwa amevalia glavu, na akirusha konde. Mchezaji mwingine, ameshika gunia la mazoezi, akimwelekeza mwenzake. Wote wana nguo za mazoezi.

Kurasa mbili za kitabu cha kiswahili zimefunguliwa. Upande wa kushoto una kichwa cha habari kipindi cha pili na sarufi matumizi ya hiki na hivi. Kuna picha nne zikionyesha wanaume au wavulana.

Wanariadha wawili wanavuka mstari wakumalizi mmoja akiwa na kitambaa cha samawati machoni na mwingine akiwa amevalia fulana ya njano yenye neno guide . Yule asiye ona ameinua mikono yake juu akishangilia.

Wanaume wawili wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja mwekundu, mmoja amevaa jezi ya kijani na mwingine nyekundu wote wakiwa na kaptula nyeupe, wanatumia vigogo kama visaidizi vya kutembea huku wakishika mpira kwa miguu.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi, lina milango miekundu na rushani zenye nguo za chuma. Ngazi za kuzunguka zinaonekana zikipanda kuelekea ghorofa za juu. Maua ya waridi yamepamba mimemea iliyopandwa nje ya jengo.

Mchezaji wa soka, mlemavu wa mguu amevaa jezi yenye rangi ya bendera ya Kenya, kaptura fupi nyekundu, soksi nyekundu na anatumia mikongojo miwili amesimama kwenye uwanja wa kijani

Jengo kubwa la ghorofa mbili lina paa la rangi ya matofali na kuta za kijivu. Dirisha zake zina shata za kijani. Kuna milango ya mbao na viti vichache nje. Mbele kuna nyasi safi iliyokatwa.

Mwanaume mlemavu, ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Ameshikilia mikono yake juu ya vitabu vitatu. Ana shati la miraba minne. Shati ya rangi ya kijivu na jeans .Yuko ndani ya jengo inaonekana kama maktaba au ofisi.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wapo uwanjani wakitumia mikongojo. Mchezaji mmoja ana jezi ya kahawia na kaptula nyeupe akiruka hewani huku akipiga mpira. Mwingine ana jezi za chungwa na kaptura nyeupe akitabasamu nyuma yake.

Jumba kubwa lenye matofali ya mawe linaonekana, kuna mlango wa mbao, mkuu na madirisha yenye vyuma vya ulinzi. Juu kuna roshani pana yenye beseni. Mbele ya nyumba kuna bustani ndogo iliyopandwa mimea.

Karatasi lenye ujumbe maji ni uhai limejaahabari kuhusu maji. Limeandikwa vyanzo vya maji kamabahari na mziwa, matumizi yake makuu, matatizo yanayohusiana na matumizi na uhifandi wa maji na jinsi ya kuhifadhi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akishikilia mkuki wa rangi ya njano. Amevalia fulana nyekundu na miwani mieusi. Mbele yake mvulana amevaa fulana ya njano na kijani, amepiga magoti.

Mwanamichezo amevaa fulana nyekundu yenye maandishi Kenya na kofia nyeusi. Amekaa ndani ya mashua akishikilia makasia mawili. Inaonekana akipiga makasia kwa nguvu na maji yanatiririka kutoka kwenye makasia. Mazingira yanaonyesha ziwa au mto na jua linaakisi kwenye maji.

Tarakilishi ya mezani yenye skrini nyeusi ya Delli. Kibodi na kipanya. Vipokea sauti vimeninginia kwenye upande wa skrini. Kipanya kimewekwa juu ya pedi yenye picha ya kibonzo. Meza ni nyeupe na kuna viti vingi.

Wachezaji kadhaa wa mpira wa miguu, wamevaa jesi nyekundu na kaptula za kijani, zenye maandishi Kenya wanaonekana uwanjani, wakitumia vigongo, wengine wamesimama huku mmoja akiwa karibu na lango uwanja una nyasi ya kijani na nyavu za goli.

Wanawake sita wamevalia fulana nyekundu zenye maandishi Kenya ,wakiwa kwenye viti vya magurudumu wote wametabasamu na kuonekana wenye furaha. Wamekaa katika umbo la duara wakitazamana.

Kabati la vitabu la mbao lenye ghorofa tano. Kuna vitu vichache vikiwemo bahasha za faili, kuna tarakilishi mpakato na vitu vingine. Upande wa kushoto kabati ndogo nyeupe lipo. Chini yake kuna chupa ya maji ya chuma.

Meza nyeupe na tarakilishi mbili zikiwa na skrini nyeusi, keyboardi na kipanya, katikati ya tarakilishi, kuna vitambaa viwili vilivyokunjwa pembeni kuna rundo la vitabu vilivyopangwa vizuri.

Madawati mawili ya shule ya zamani na yenye kasoro yametulia ndani ya chumba. Rangi yao ni ya kahawia. Nyuma kuna kiti cha mbao na pazia la mraba kwenye dirisha.

Ubao wa matangazo wa rangi ya damu ya mzee unaonyesha karatasi kadhaa zenye kazi za wanafunzi zilizochorwa picha za samaki na kobe. Juu yake kuna karatasi nyingine iliyoandikwa great progress na karibu nayo kuna emoji kubwa ya uso wenye tabasamu.

Karatasi yenye ujumbe wa welcome imebandikwa kwenye mlango wa rangi nyekundu. Kila herufi ya neno hili inaanza mstari mpya inayofafanua kanuni za chumba hicho. Ujumbe unahimiza kujifunza kwa furaha, ushirikiano, mtazamo chanya na heshima.

Wanariadha wa car yark kutoka Kenya, wako majini wakijiandaa kwa ajili ya mashindano. Mwanamke, amekaa ndani ya car yark yake akishika kasi. Mwanaume wa tatu amesimama karibu naye na wengine wakiwa wamevalia fulana zenye maandishi Kenya.

Kuna vitabu kadhaa vimepangwa. Vyote vina jalada la samawati na vimeandikwa Longhorn Computer Science Grade 7 . Vitabu hivi ni vipya. Vimepangwa kwa rundo moja juu ya meza ya kahawia.

Ubao mweupe umejaa maandishi mengi kwa kalamu ya samawati na nyekundu. Maandishi yana ratiba ya afya ya kuogelea. Kuna habari kuhusu matukio, washiriki, tarehe pamoja na mahitaji.

Nyumba iliyonapaa la rangi ya kahawia na kuta zenye rangi ya njano. Kuna nguzo chache zinazoshikilia paa. Ua wa nyumba una nyasi nyingi zilizokatwa vizuri. Kuna miti upande wa kulia na mbele ya ua.

Kitabu cha kiswahili cha Nyota Ya Kiswahili, cha gredi ya pili, kinatumika, kikiwa na picha ya watoto wawili, waliopanda farasi. Jalada linaonyesha pia, nembo ya KICD, Hiki ni kitabu cha mtaala unaozingatia umilisi.

Jengo lenye kuta nyeupe na paa la bati limezungukwa na bustani ya kijani, kwenye kuta za jengo picha za wanyama poli kama twiga na tembo zimechorwa, mbele kuna milango yenye rangi nyekundu na kijani.

Timu ya wachezaji wa soka wenye ulemavu wa miguu wanacheza mchezo kwa uwanja wenye rangi nyekundu wote wana mikongojo wa kujisukuma mchezaji mmoja amevalia vest nyekundu na kaptura fupi nyeupe akipiga mpira wa rangi ya kahawia.